Wanafunzi wanne wakiwa darasani wakiwa katika mafunzo ya ufundi na stadi mbalilmbali ,wamevaa makoti ya bluu na wanafanya kazi za vitendo kwenye meza zao wakitumia vifaa vya kazi kama Komputa na zana za kitaalamu. Hii sehemu ya elimu ya ufundi na stadi inasaidia kupata elimu ya ujuzi wa kazi mbalimbali za kiufundi .